Matengenezo na usanifu wa mifumo ya umeme katika nyumba, biashara na viwanda, hii ikiashiria ukarabati wa vifaa vya umeme.

Nguzo ya chuma ipo pembeni ya nyumba. Imechorwa alama inayoashiria hatari, hii ikimaanisha nguzo hii ni ni nguzo ya umeme na ni hatari kwaajili ya watu kuwa karibu na nguzo hii.

Nguzo mbili ndefu ikiwa imebeba transfoma yenye nyaya, zinazoonekana kupitisha umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa ajili ya usambazaji wa umeme.

Nguzo ya umeme ya chuma, iliyosekwa kwa usalama kando ya barabara.au katika eneo la makazi. Nguzo hii inabeba waya za umeme zinazopeleka nishati kwenye nyumba ya biashara na vituo vya huduma.

Mfumo huu wa umeme unagawa umeme kwenye makazi ya watu wanaozunguka katika kijiji hiki, na imewekwa katika namna ambayo ni rafiki kwa ajili ya watu kupita na ni sehemu salama.

Nguzo mbili ndefu za umeme zimesimama imara zikiwa zimebeba nyaya nene na vifaa mbalimbali na umeme, zikiashiria jitihada za kusambaza nishati hii muhimu kwa jamii.

Mnara mrefu uliojengwa nje ya mji, ikiashiria sehemu ndogo ya mbuga iliyojawa na miti mrefu pamoja na milima. Juu kuna waya unaopitisha umeme.

Nguzo hii ya chuma inabeba waya za umeme zinazopeleka nishati kwenye nyumba zilizoko jirani. Wafanyakazi wa maeneo haya wanaonekana kufaidika na huduma hii, uwekaji wa nguzo kama hizi ufanyika kwa uangalifu kuhakikisha uslama wa makazi.

Barabara ya lami yenye gari kadhaa wakipita kwa kasi ya wastani, barabara hii ina alama za usalama zilizowazi na inaonesha ufanisi wa mifumo wa usafiri. kuna magari ya aina mbalimbali yanayopita katika barabara hizi.

Mfanyakazi wa huduma ya uwasilishaji akiwa tayari kwenye shughuli zake kwa kutumia pikipiki yake .Anaweza kua na mizigo iliopakiwa vizuri kwenye pikipiki teyari kusafirisha kwa wateja .

Sehemu ya barabara abiria wamesimama kando ya barabara, ikiashiria wapo kwa namna ya katika kusubiria usafiri wa daladala.

Dereva alievalia fulani ya rangi ya kijani na kofia ya pikipiki ya rangi ya kijani, akiwa na chombo chake kilichoandikwa bolt hii inaonyesha ni dereva wa kampuni ya bolt.

Vijana wakiwa wamevalia yunifomu, wakiwa sehemu ya pembeni ya barabara huku wameshikilia vifaa vya kufanyia usafi, ikiashiria ya kwamba wanafanya usafi katika pembe za barabara.

Sehemu ya nje ya barabara, taka aina ya chuma zikiwa zimetupwa barabarani. Hii inaashiria ni hatari kwa ajili ya eneo hili.

Vifaa vizuri vya kidigitali kwa ajili ya kuhifadhia taka vifaa hivi vinaaweka takataka ambazo ni kavu na zisizo za maji inaweza kutumika katika mashule na hata majumbani.

Magari mawili ya taka yakimwaga takataka sehemu kubwa ya uwanja wafanyakazi, wakionekana kukusanya mataka yote kuyaweka na vizuri katika mifuko ya plastiki.

Ikiwa ni siku ya usafi wanafunzi, wazazi pamoja na majirani wakikutana kwa ajili ya kufanya usafi katika mitaa mbalimbali huku wakifanya katika namna ambayo ni nzuri na ya kupendeza.

Moto mdogo umewashwa, kuna vitu vimechomwa ndani yake, huku ikiashiriwa ni takataka zilizochomwa. Pembeni majani ya kijani na yaliyoungua yamezunguka.

Mfumo wa usimamizi wa taka unaonyesha mazingira safi na yausawa ,kuna vyombo maalum vyakukusanyia aina mbalimbali za taka vilivyowekwa kwa mpangilio, mazingira hayo yanaonyesha ufanisi na upambanuzi wa taka na uwezo wa kuzisafisha kwa njia salama.

Sehemu ya jalala, takataka zimetupwa na watu wamefika kwa ajili ya kukusanya taka hizo, na kukusanya katika gari lililosimamia mbele yao.

Kifaa cha kidigitali kwa ajili ya kuwekea uchafu, na kifaa hiki kinaweza kuweka uchafu wa aina mbalimbali, ambao ni uchafu ambao ni mkavu, na wala si uchafu wa moto na ina pendeza kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na ofisini.

Mifuko ya plastiki inayoonekana kua na takataka ndani yake, iliyopangwa nje kidogo ya ofisi, ikiwa tayari kwa ajili ya kubebwa na magari yanayobeba takataka.

Ikiwa inaonekana ni siku ya kufanya usafi, watu wa manyumbani na maofisini hutoka kwa ajili ya kufanya usafi katika maeneo mbalimbali ikiwemo barabarani, maofisini na katika sehemu ambayo watu wanafanya makazi yao.

Vifaa mbalimbali vya kuhifadhia taka kubwa kwa ndogo zinaonekana katika sehemu kubwa ya eneo hili, huku wateja wakifika kwa ajili ya kufanya manunuzi.

Takataka za aina mbalimbali zimemwagwa chini, mmama anaonekana akizikusanya taka hizi kwa ajili ya kwenda kuziweka katika sehemu salama.

Vifaa vizuri vya kidigitali kwa ajili ya kuhifadhi taka kavu na ni nzuri kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, maofisini hata mahospitalini.

Matenki makubwa ya kuhifadhia maji, yaliyowekwa kwenye usalama juu ya ngazi au kwenye miundo maalumu. Matanki haya ni muhimu kwa kuhakikisha usambazaji thabiti wa maji safi katika jamii hasa katika maeneo yenye ugumu wa maji.

Gari kubwa limepaki katika makazi ya watu. Gari hili linaonekana kubeba maji na kusambaza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Tanki jeusi la maji lipo katika sehemu ya juu ya sehemu ya kuhifadhia matanki. Tanki hili linaashiria limewekwa maji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani au ofisi.

Gari la maji safi limefika katika eneo la makazi ya watu, hii ikiashiria kwamba inasambaza maji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Watu wakiwa wamesimama katikati ya shimo, bomba likiwa katikati, huku ikiashiriwa ni bomba linalopitisha maji kutoka sehemu moja kwenda nyingine.